Mteja wa kiume akiwa ndani ya duka la bidhaa za maziwa akitumia mashine ya kuuza maziwa kwa njia ya kujihudumia iliyo na vitufe ambao humwezesha kuweka kiasi anachohitaji sehemu ya kuwekea sarafu ambayo ni kwa ajili ya malipo, pia pampu inayoweka maziwa kwenye chombo.